Humu ni kwenye kampuni ya maziwa. Pale kuna wakulima wameleta maziwa yao ili kutumika katika kampuni hii. Mfanyikazi mmoja anaonekana akiyamwaga maziwa haya kwenye tanki kubwa iliyoko pale.

Hapa ni kwenye shamba la ndizi. Ndizi hizi zinonekana ziikatika hali ya ukuwaji. Mkulima anonekana akikagua mazao yake. Pia magoma ya ndizi haya yanaonekana yakiwa yana rangi ya kijani.

Hapa ni shambani, shambani humu mna mkulima na ngombe wake. Mkulima huyu anakama ngombe kwenda kwenye mtungi. Mkulima huyu amechuchumia pale akikamua.

Hili ni zizi. Zizi hili linaonekana kuwa safi. Zizini mle mnaonekana kuwa na ng'ombe aliye mtulivu anapokamwa. Njia ya kukamwa inayotumika ni ya teknolojia ya kupitia mashine.

Humu ni kwenye kiwanda, kiwanda hiki ni cha maziwa, watu wawili wanaonekana kutamwaga maziwa katika mashine ile iliyoko pale pia wanaonekana kuwa wamevalia zana za usalama wakiwa kazini.

Hawa ni ng'ombe waliofugwa kwa ajili ya maziwa, ng'ombe hawa wanaonekana kuwa wenye rangi ya nyeusi na nyeupe, pia wanaonekana kuwa wanakamuliwa kupitia kwa njia ya kiteknolojia ya kutumia mashine.

Hapa ni shambani, shambani humu mna mgomba wa ndizi, mgomba wa ndizi mwenyewe una ndizi ambayo inaoneka ipo katika hali ya ukuaji. Mkulima anafanyia mkungu huu wa ndizi ukaguaji.

Humu ni shambani, shambani humu mna ndizi, ndizi hii ni ya rangi ya kijani. Pia inaonekana ii katika hali ya ukuaji. Pale kwenye mchanga kuna matawi ya ndizi yaliyonyauka.

Hii ni ndizi, ndizi hii ni ya rangi ya kijani, ndizi hii iko katika hali yake ya ukuwaji. Pale kuna shina la ndizi linaonekana kuwa kijani pia yanaonekana kuwa wenye ukuwaji mzuri.

Hii ndizi, ndizi hii inaonekana kuwa imeiva pande ya juu na ya chini ile ya katikati haijaiva. Ndizi hii inaonekana kuwa imeekelewa sakafuni na mkono umeishikilia upande wa juu.

Hapa ni shambani. Shambani mna mimea iliyokuzwa vizuri. Pale kuna mahindi na mboga iliyomea . Pia kuna mkulima anaye chuchumia pale akiangalia mimea yake. Mimea hii imemea kwa namna nzuri.

Hizi ni ndizi zilizovunwa, ndizi hizi ni nyingi sana na ndizi hizi zimepangwa kwa ustadhi pia zimesimamishwa zikiwa sakafuni ndizi hizi ni za kijani.

Hapa ni shambani pale panaonekana kuwa kuna ngo'mbe ndani ya banda. Pia kunaonekana mkulima anayeangalia ngo'mbe hizi na pia kuna majani yaliyokauka ya ngo'mbe hawa kula.

Huyu ni ng'ombe, ng'ombe huyu anaonekana akila akikamwa, njia inayotumika hapa kukama ni njia ya kiteknologia ya kutumia mashine, ng'ombe huyu anaonekana kuwa mtulivu anapokamwa.

Hawani ngombe wanaonekana kuwa wamelala sakafuni. Pale wanaonekana kuwa wenye afya iliyo dhoofika mmoja anaonekana kana kwamba ameaga dunia akiwa amelala pale.

Huyu ni mchuuzi. Mchuuzi huyu anaonekana akiwa ameshika ndizi mkononi ,pia kuna ndizi nyingi inayoonekana pale, mchuuzi huyu anaonekana anakagua ,pia akipanga ndizi hizi kuwa tayari kwa kuuzwa.

Huu ni gomba wa ndizi, mgomba huu unaonekana upo katika hali ya ukuaji, mgomba huu una ndizi zilizo katika hali nzuri pia matawi ya mgomba huu yanaonekana kuwa ya kijani.

Humu ni zizini pale mna mkulima alkyeshika pump mkononi akimnyunyuzia dawa ngombe wake, kando ya zizi hili kunaonekana kuwa na mahindi na ndizi iliyomea pale.

Humu ni barabarani, pale Kuna magari yanayoonekana yakipota pale. Pia kuna mtu aliyeonekana akiendesha pikipiki, kwenye pikipiki yake amebeba gunia na mitungi kadhaa ya juma.

Huyu ni mchuuzi wa ndizi, mchuuzi huyu anaonekana kuwa akiyakagua ndizi haya kabla ya kuuza, ndizi hizi zinaonekana kuwa kubwa na yenye kumea vizuri, pale nyuma kunaonekana kuwa na migomba ya ndizi.

Hili ni shamba la ndizi linalopandwa kwa wingi, kwa kimombo, banana plantation . Humu kuna ndizi zinazoonekana, hii katika hali ya ukuaji. Pia, ndizi hizi, zina matawi yenye rangi ya kijani kibichi.

Humu ni shambani, shambani humu mnaonekana kuwa na mahindi yaliyopandwa yakamea vizuri ila pale kuna hindi moja lililoshambuliwa na ugonjwa ambamo tunda lake limeharibika na kuwa lenye rangi ya nyeusi.

Humu ni kwenye msitu. Msitu huu, unaonekana kuwa na miti na nyasi iliyomea sana. Mbele, kuna migomba ya ndizi kadhaa iliyomea pale. Majani ya migomba ya ndizi hii inaonekana kuwa kuu kuu.

Huyu ni mwana sayansi, mwanasayansi huyo anaonekana akichanganya kemikakali. mkononi ana kemikali iliyo kwenye glesi na ingine iliyo kwenye chupa ya plastiki, pia anaonkana akiwa amevaa kabuti nyeupe.

Mkulima anaonekana kumnyunyizia ngombe dawa, ili kuwaua kupe kutoka mwili wa ngombe, pale, wamo zizini, pia mkulima amevalia zana za usalama, kwa mbali kuna miti iliyo onekana iliyo mea pale.

Humu ni mahali ambamo wakulima wa maziwa wanaonekana huleta maziwa. Pale kuna wakulima wawili wanaoonekana kuwa wameweka maziwa kwenye tenki zilizo juu ya pikipiki.